Mlango wa duka kubwa la nguo lipo na jina lake linamalizia na herufi ki juu kabisa. Ndani, mannequins wamevalishwa mavazi ya kisasa na nje watu wachache wanapita pita wakitazama bidhaa. Mandhari ni ya eneo la kibiashara au all mjini.

Duka ya wanaume ya nguo za michezo, mteja anaangalia fulana nyeusi yenye picha ya mchezaji wa mpira wa kikapu. Ukutani kuna rangi ya kahawia na nguo zimetundikwa huko.

Duka la vito lenye kuta nyeupe na nyekundu zilizounganishwa kwa rafu za kuonyesha vito. Baadhi ya vito vinaonyeshwa ndani ya masanduku nyekundu. Vito vingine vimetengenezewa kwa dhahabu na fedha.

Duka kubwa lenye manguo za kifahari zenye bei ghali likiwa na ofa ya manguo. Nguo ni tofauti za maume na wake na kuna vibao vya kuonyesha hilo ofa ambalo limeandikwa na rangi nyeupe kwenye kibao chekundu.

Duka kubwa la nguo lililogawanywa katika sehemu tofauti. Nguo zinatundikwa kwenye rafu za chuma na kuna nguzo nyeupe kati ya kila sehemu. Kuta za duka hilo ni nyeupe kwa rangi.

Duka kubwa la nguo lililogawanywa katika sehemu tofauti. Kuna aina zote za nguo zinazotundikwa kwenye chuma za nguo na viatu vimeekwa juu yake.

Duka la nguo lililo na mavazi yameegeshwa kwenye chuma. Mavazi yenyewe ni ya kike na ni marembo sana na yamewekwa bei kwa kila nguo. Kando kuna maua marembo ya kurembesha hilo duka.

Duka la mapambo lenye miwani ya jua aina tofauti na rangi na size zote zikionyeshwa kwenye onyesho la chuma na upande mmoja kuna viatu vya kiume vilivyopangwa vizuri pia.

Duka la nguo za wabunifu lenye vioo karibu na mlango ili kuvutia wateja zaidi. Kuna nguo nzuri zinazoning'inia kwenye rafu na rafu ndani ya duka hilo.

Duka la nguo za kiume na nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu na zingine zikitundikwa kwenye vyuma juu. Pia kuna viatu vya wanaume na suruali za kila aina.

Nguo zinazoning'inia nje ya jengo kwenye reli kwa ajili ya kuuzwa huku nyingine zikiwa chini. Mifuko ya kubebea mizigo iko kwenye reli inayoning'inia, pia na kuna kiti cha plastiki cha rangi ya kahawia ambacho muuzaji anaweza kuketia.

Kuna vitu vingi vya kupendeza kwenye duka la watoto vinauzwa, kuna vitembezi vya watoto, viti vya kulisha, mifuko ya watoto na vifaa vya kulala vya watoto na vifaa vingine vingi.

Duka ya nguo iliyopangwa vizuri na pembeni imejaa mikoba ya kifahari na rafu ya nguo iliyojaa nguo katikati ya duka. Dari ni nyeupe na rangi ya waridi.

Nguozinazouzwa kwenye duka la nguo. Kuna bango la ofa ukutani kwenye duka na nguo tofautitofauti zipo kwenye dirisha la duka. Dukalina sehemu tofauti, zote zimeandikwa vitambulisho vyekundu na vyeupe.

Viatu vya watoto vya aina tofauti, rangi na size vilivyotundikwa kwenye nduano kwenye maduka ya boutique sehemu ya watoto. Viatu vyote vina vitambulisho, vinavyoonyesha bei.

Duka la nguo lililojaa nguo mbalimbali katika makundi tofauti tofauti zikiwa zimeteganishwa katika sehemu. Nguo ni za rangi nyingi nzuri, wanunuzi na wauzaji wapo dukani na sakafu inang'aa na kijivu.

Sweta yenye kofia ya kahawia yenye kofia yenye bei ndani ya duka la nguo na kando yake kuna suruali ya kahawia. Nguo zinazoninginia ni nyeusi, na sakafu imefungwa vigae na nyeupe.

Aina mbalimbali za vifaa katika duka la butiki lenye rangi tofauti zilizopangwa vizuri katika rafu za nyekundu na nyeupe. Juu ya rafu hizo kuna taa ndogo za kuongoza kwa madini ya mwanga zaidi.

Duka la urembo lenye vifaa tofauti tofauti vya kuuzwa kwa mfano vito vya kupendeza, kofia nzuri za hali ya juu, pete, mikoba na mikoba yote ikiwa inepangwa vizuri kwenye rafu.

Vito vya kupendeza na vya hali ya juu vinavyoonyeshwa kwenye duka la urembo, mikoba na mikoba ya gharama kubwa, magauni, pete bangili za aina zote zinauzwa. Duka la urembo lina vifaa vya hali ya juu tofauti na dhahabu, fedha na zingine.

Mikoba mizuri, mikoba ya kumeta, vitu vya bei ghali vipo kwenye rafu za duka, rafu ni nyeupe na rangi nyekundu kwenye dari kuna taa za tasa na kuna ndowano kwenye kuta za vifaa za kuningina.

Magari mawili yameegeshwa kwenye nyasi karibu na miti. Moja ilikiwa jeupe na jingine kijani. Vijana mmoja amesimama karibu na mlango wa nyuma wa gari la kijani. Anaonekana kama anachukua au kuweka kitu. Mandhari ni asili na nje, pengine sehemu ya mapumziko au sherehe.

Van jeupe, rangi ya silver , limeegeshwa kwenye sehemu yenye udongo na nyuma kuna mwamba mrefu wa kijani na udongo mwekundu. Kuna stika ya kampuni kwenye mlango wa mbele. Mandhari ni mahali penye jua kali na mazingira ya mashambani.

Gari nyeusi mpya na ya kifahari ikiwa kwenye duka la kuuzia magari. Hilo duka lina rangi nyeupe chini na juu na hata kwa kuta zote. Juu ya hilo duka kuna taa zinazomulika zikileta mwanga.

Duka la magari lililo nje, ambalo limejaa magari makubwa makubwa ya kuuza moja likiwa nyeupe kabisa . Nyuma yake kuna miti mikubwa mikubwa mirefu na manyumba ambayo yamezingira.

Gari ya aina ya Nissan matatu imesimama kwenye kiwanja chenye nyasi nyingi. Gari hii ni ya rangi nyeupe na nyeusi na nyuma ya hio gari kuna kijinyumba cha mabati juu na mbao kando na nyuma yake kuna miti mirefu.

Gari ya kifahari na rembo nyeusi ikiwa kwenye duka la magari. Sakafu ya hilo duka ni nyeupe na kuta pia ni nyeupe na kuna madirisha yaliyozibwa. Gari lenyewe na la pesa mingi.

Gari aina ya Nissan yenye rangi ya fedha, iliyoegeshwa kwenye shamba kubwa lenye nyasi. Matatu ina kibandiko cheupe kwenye mlango wa mbele. Nyuma yake kuna korongo kwenye mlima.

Duka la kuuza magari lenye gari nyekundu na Toyota nyeusi imeegeshwa. Nyuma ya gari hilo nyekundu kuna mabango makubwa ya matangazo ambayo yamebandikwa pale kando ya barabara.

Gari moja ya enzi za kale ikiwa imepangishwa nje mbele ya nyumba. Gari ina mataa mazee, miguu mzee na kila kitu kwa hiyo gari ni mzee. Chini ya hiyo gari kuna paipu ya rangi ya kijani imelazwa hapo kwenye mchanga. Gari ni ya samawati.

Magari yakiwa yamesimamishwa nje ya kijihoteli. Gari moja ni ya rangi ya machungwa na nyingine ni nyekundu, na kando ya hiyo hoteli kuna mwavuli mbili zilizosimamishwa.

Gari la fedha katika kura ya maegesho, ardhi imetengenezwa ikiwa imechongwa kwa mawe, na karibu na eneo la maegesho, ni kituo cha ununuzi, na mwavuli, nyekundu nje.

Magari tofauti mengi yakiwa yameegeshwa kwenye kiwanja kikubwa chenye nyasi huku kukiwa na watu wengi wamesimama kule kando na askari ambaye amesimama mbele yao kwa ulinzi. Kando kuna miti mirefu.

Mnunuzi wa gari ameketi ndani ya gari jipya jeusi huku dirisha likiwa wazi akiongea na muuzaji gari huku akimkabidhi ufunguo mpya wa gari. Mnunuzi anatabasamu na muuzaji ameshika karatasi kwa mkono mmoja.

Soko la gari lenye magari mawili moja nyeusi na jingine la samawati. Mtu mwenye koti refu jeusi akielekea kwenye magari na nyuma ya magari hayo kuna walinzi wawili wenye makoti ya kijani.

Duka moja kubwa la kuuza magari likiwa limejaa magari tofauti ya rangi tofautitofauti huku kando ya hizo magari kukiwa na meza na viti vya wafanyakazi wa hilo duka.

Lori kubwa na ndefu la kusafirisha magari mpya. Lori lenyewe ni nyekundu na limebeba magari tofauti ya aina tofauti. Juu kuna magari matano na chini kuna magari matano.

Matairi ya gari yanaoshwa kwa kinyunyizio cha gari kwenye soko la gari. Matairi hayo manne yameoshwa kwa sabuni ya povu na yanaoshwa na pampu ya shinikizo.

Gari jeusi na gurudumu moja jeusi linaonekana na ukingo wa fedha umeegeshwa kwenye barabara ya mawe iliyofunikwa na nyasi na nyasi inaweza kuonekana karibu nayo lakini giza.

Gari jipya la matatu nyeupe lenye viti kumi na nne limeegeshwa kwenye lami. Nyuma yake ni jengo la kahawia lenye ubao wa alama ya M-pesa. Upande wa kushoto kuna vichaka vya kijani.

Magari yakiegeshwa kwenye soko la gari katika sehemu ya kijani kibichi iliyojaa nyasi na nyuma yao kuna miti mirefu ya kijani kibichi.

Sehemu ya kuegesha magari yenye lami na safi kabisa yenye magari ya aina tofauti tofauti ya rangi tofauti kuanzia nyeupe, dhahabu, fedha, nyeusi na mengine mengi. Mjengo marefu yapo kwa nyuma na mabango ya matangazo.

Mambo ya ndani ya gari yenye viti vya ngozi vya kijivu na mikeka ya samawati ya kukanyagia iko kwenye sakafu na kuna sehemu ya kupumzika ya mkono katikati ya viti vya gari.

Lori refu la kijivu lililobeba gari nzuri ya rangi ya samawati. Barabara ina unyevunyevu kutokana na mvua na kuna mimea ya kijani kibichi kando ya barabara.

Muuzaji wa gari na mnunuzi wa gari wakipeana mikono baada ya kufunga mauzo ya gari huku familia ya mnunuzi ikiketi wakitazama kwa furaha.

Mwanamke anajaribu gari kwenye soko huku muuzaji akiwa amesimama kwenye mlango wa gari akiwa amevalia suti ya samawati akitabasamu. Mwanamke huyo anaonekana kuwa na furaha sana na ameshika usukani.

Gari la kijani kibichi Toyota Hilux maegesho ya kabati mbili katika soko la gari. Nyuma kuna miti mirefu ya kijani kibichi na ardhi imeezekwa kwa nyasi.

Mwanamke katika soko la gari akiwaonyesha wanandoa gari laini la samawati linalouzwa. Wanapozungumza kuhusu biashara na kujadili bei.

Hii ni sehemu ya soko la mtaa kuna vibanda vimejengwa Kwa mabati watu wamekaa na kuchuuza bidhaa kama matunda na nguo. Mbele kuna mkokoteni wa kuskuma wenye fremu ya chuma umeegeshwa katikati ya barabara. Mandhari ni ya maisha ya kawaida ya mjini na magari yanaonekana upande wa kulia.

Soko la ndani lenye paa la bati. Watu wachache wakiwa wanauza na kununua matunda na mboga mboga. Kuna rundo la nyanya upande wa kushoto na bidhaa mbalimbali kama matunda na mboga ziko kwenye makasha na kapu. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha na milango mikubwa pembeni ya ukuta.

Kibanda cha rangi ya kijani huku kikiwa kimejazwa na maua tofauti tofauti ya kuuzwa. Maua yenyewe yana rangi nyekundu ya zambarau ya machungwa. Na maua mengi yamewekwa kwenye ndoo.

Duka la nguo lililojaa rundo la soksi za rangi tofauti zilizowekwa kwenye raki ya chuma kwa ajili ya kuuza. Kuna takataka barabarani karibu na soksi hizo.

Mamia ya bangili zenye rangi za bendera ya Kenya na bendera ya Kenya ikiwa imechorwa juu yake. Kuna pete pia na bangili za rangi nyingine, zote zimetengenezwa kutokea kwa shanga.

Kibanda cha chakula kilichoekezwa mboga na viazi tofauti tofauti zikiwa zimewekwa ndani ya mfuko na ndani ya mikebe. Kwenye mikebe kuna viazi na viazi tamu na kwenye begi na karatasi kuna mboga.

Soko kubwa lililojaa viatu juu ya vibanda vya mbao. Kila kibanda kina alama inayoonyesha gharama ya viatu vilivyoandikwa kwa rangi nyekundu.

Duka lililojaa mayai kwenye maonyesho kwenye rafu za metali za kijani zinazouzwa mayai yamerundikwa vizuri juu ya kila moja kwenye trei za plastiki za rangi.

Eneo la maduka ambalo limejaa manyumba ya ghorofa humu kando magari yakiwa pia barabarani. Kuna miti na kuna watu waliosimama barabarani na kando kuna duka za manguo na viatu.

Soko lenye vibanda na meza na juu ya meza ni viatu vya kiume vya aina zote na rangi zote. Viatu vinavyoonekana kuuzwa kwenye banda bora na kuna nguo kwa kibanda chengine za kuninginia.

Aina zote za uchongaji mbao na vitu vya kale vinavyoonyeshwa vinauzwa. Kuna vifuniko vya uso, ngao za asili, vibuyu, wanyama wa kuchonga na mengine mengi.

Kituo cha mabasi mjini na mabasi ya kijani. Wasafiri wanasubiri kuingia ndani ya basi na kuna gari nyeusi barabarani na bodaboda mbili. Nyuma yake kuna waya za stima zilizoning'inia juu.

Kibanda cha mboga kilicho na mboga aina tofauti tofauti kama vile viazi, mahindi sukuma wiki, machungwa, tomato, vitunguu na hata kadhalika kadhalika.

Duka la mambo ya kale na vitu vya kale vilivyojaa kama vile: mawe ya sabuni, nakshi za mbao, bangili za kitamaduni, za Kimaasai, mikufu na mavazi. Mtalii amesimama pembeni akiangalia vitu vya kale vya kununua.

Duka kubwa la kuuza vinyago, mikufu, shanga na vitu vingi vya urembo likiwa limepangwa vizuri na limejazwa urembo huku juu kukiwa kuna dirisha ya kuingiza hewa na mwangaza.

Kibanda cha muuzaji mboga na matunda kilichojaa mboga na matunda tofauti tofauti kama vile machungwa, ndizi, mananasi, viazi, tuguja na zingine nyingi.

Soko la wazi lililojaa matunda na mgoga za rangi tofautitofauti zimewekwa kwenye vikapu. Vibanda vingine vina miavuli mikubwa na kuna wanunuzi ambao wanazungumza na wauzaji.

Duka lenye bidhaa tofauti tofauti kama vile matunda na mboga. Kuna matoke, kuna vitunguu, kuna skuma wiki, kuna malenge, kuna tomato , kuna viazi tamu na kadhalika wa kadhalika.

Duka la kale lenye madirisha makubwa ya taa. Kuna sanaa nzuri za ukutani na picha za kuchora zinazouzwa na kila aina ya mapambo ya kale na kuchonga mbao.

Duka la shanga ambazo zimewekwa kwenye meza zikiwa zimepangwa kwa rangi na ni rembo sana. Shanga zenyewe ziko rangi ya kijani, ya samawati, nyeupe, nyekundu, nyeusi, kahawia, zambarau na rangi zingine nyingi.

Soko lina maduka mengi ya mboga na wachuuzi wanazungumza na wanunuzi nje. Kuna nyanya, vitunguu, skumawiki, vitunguusaumu, ndizi viazi na mboga nyingine nyingi, pia kuna bakuli ndogo la kuweka mboga.

Duka la kale lililojaa mapambo ya kale, nakshi za mbao, mawe ya sabuni, vibuyu na nakshi za wanyama pori aina zote, mikufu ya kale na vifaa vya asili vya kimaasai na vitu vingine vingi vinavyoonyeshwa.

Soko lililojaa wachuuzi wa matunda na mboga wakiweka bidhaa zao chini juu ya magunia. Soko limejaa wanunuzi pia na linaonekana kuwa siku ya soko lenye shughuli nyingi.

Soko la mboga lililo jaa bidhaa nyingi ,kuna mboga na matunda mengi yanauzwa kama matango, mabuyu chungu, capsika ,pilipili hoho, viazi, nyanya, malenge, mbaazi, vitungu na vingine vingi.

Mavazi ya kimaasai ya kila aina na rangi kwa mfano mikanda, bangili, shanga na vitu vingine vingi vinavyouzwa kwenye hili duka.

Soko lililojaa viatu vya wanaume vya aina zote na saizi zingine zikiwa zinaning'inia kwenye raki za kuonyesha na zingine zikionyeshwa juu ya masanduku ya kufunga viatu kwenye meza.

Soko lenye tope kutokana na mvua, huku mboga mbovu zikiwa zimetupwa kando ya barabara huku wachuuzi wakiwa wamekaa karibu na nyanya na mboga zao. Nyuma kuna magunia meupe na ya kijani kibichi yenye mboga ndani.

Soko la mboga za ndani lililojaa mboga na matunda kama nyanya, viazi, dania, spinachi, vitunguu saumu, tangawizi, kabiji, biriganya na mengine mengi. Wauzaji wameketi kadno ya bidhaa zao.

Soko la nje la bidhaa za kale za kiafrika vifaa mbalimbali vilivyopangwa kwa ajili ya kuuzwa hasa vikuku vya kimaasai, mikufu, pete, vikapu na nakshi za mbao. Nyingi kati ya hizo ni mchanganyiko wa manjano, buluu, chungwa, kijani kibichi, nyekundu na kahawia.

Soko kubwa la mboga ambalo limegawanywa katika maduka madogo tofauti , aina tofauti za matunda na mboga huonyeshwa na wanunuzi wanaweza kuonekana wakizurura kote wakitafuta mboga na matunda ya kununua.

Duka kubwa sana la vyakula vyenye matunda na mboga za kila aina kama tikitimaji, ndizi, matunda ya shauku, mapera, miti ya nyanya, machungwa, nanasi na mengine mengi.

Mananasi, pilipili hoho, pilipili za njano, matango, ndimu, mboga, vikapu vya bluu, kijani na waridi, mfuko wa kubebea hudhurungi, mfuko wa kubebea zambarau wenye pilipili hoho na kikapu cha kahawia chenye tangawizi.

Jengo la rangi ya manjano limesimama kwenye kiwanja chenye majani makavu. Ina madirisha makubwa upande mmoja na paa la kuvutia. Anga ni ya samawati bila mawingu mengi. Mazingira yanaonekana kuwa safi. Inaonekana ni sehemu ya makaazi au ofisi za kisasa.

Tangazo limewekwa juu ya nguzo ya umeme likiwa na maelezo na picha ya paa la nyumba na maandishi mekundu na buluu. Pembeni kuna tangazo jingine ndogo lenye maandishi mekundu. Mandhari ina miti na majani mengi nyuma. Ni mandhari ya eneo la mjini au kando ya barabara.

Uwanja mkubwa wa mchanga na changarawe upo mbele ya majengo mawili ya kisasa. Jengo moja lina mistari miekundu na jingine lina balkoni nyingi. Anga ni la buluu na hali ya hewa ni tulivu.

Maduka yanayouza vyombo vya kujengea manyumba na kurembesha manyumba zikiwa zimefunguliwa na bidhaa zao kuwekwa hapo nje. Juu ya kila duka kuna majina makubwa yameandikwa kwenye mabao.

Majengo mawili marefu sana katika jiji na karibu yake kuna vichaka vya kijani na njia ya umeme kwa usambazaji. Juu ya kila jengo kuna viboreshaji vya kampuni za mawasiliano.

Eneo la makaazi lenye majengo marefu ya manjano ya ghorofa na nyaya za umeme zilizounganishwa nayo. Nyumba zimezungukwa na jiwe la mzunguko na nje ya gate kwenye uwanja kuna gari limesimama.

Nyumba kubwa ya mawe yenye vioo na madirisha kubwa ambayo imezingirwa na kuta za mawe, na chini kukiwa na kokoto na changarawe za kuzuia matope.

Nyumba ndefu ya mawe na ghorofa ambayo imepangwa rangi ya kijani na nyeupe huku ikiwa imeandikwa, bonasta heights na ikona na ukuta wa mawe ambao umeizungira kwa nje.

Majumba marefu ya ghorofa yaliyo karibu na barabara na kuna magari yanayopita huko kando ya barabara. Maghorofa hayo ni ya watu kuishi na familia zao.

Barabara ya lami ambayo kando yake kuna kuta la bati lililozingira nyumba moja kubwa yenye ghorofa. Nyumba yenye ghorofa iko na dirisha nyingi na iko na waya za stima juu yake.

Ghorofa ambayo iko na manyumba mengi na chini ya hiyo ghorofa kuna maduka tofauti yakiwa ni pamoja na maduka makubwa ya jirani, hospitali na duka la mapambo ya mambo ya ndani.

Ubao wa alama nyeupe na nyekundu kwa nafasi ya kuruhusu kuning'inia kwenye ukuta wa jengo wenye taarifa kuhusiana na nafasi ya kuruhusu gharama ya nafasi na namba za simu husika za kupiga. Pia kuna jina la jengo kwenye ukuta wa tofali lililoandikwa The Priory .

Vyumba vya kupangisha vya gorofa zimechorwa rangi ya samawati kwenye eneo lililowekwa lami vizuri. Gorofa hili kina balkoni nje katika kila kitengo.

Nyumba nzuri ya ghorofa katika mpangilio wa kiwanja. Bustani imejaa maua mazuri baadhi kwenye vazi la maua na mengine yamepandwa moja kwa moja ardhini. Nyumba ni nyeupe, machungwa na rangi ya waridi.

Nyumba ya kupanga iliyo na bango nje inayoonyesha nyumba zilizoko za kupangisha na nambari za kupiga kwa mawasiliano ukiwa unataka kukodisha na kujua bei.

Nyumba nzuri na safi iliyotunzwa vizuri na machumba mazuri na ukuta wa mzunguko uliyowekwa na uzio wa umeme kwa usalama.

Bango la nyumba ya kupangisha linaloonyesha ujenzi unaoendelea na taarifa zote muhimu kuhusu ujenzi huo. Nyuma yake ni jengo la ghorofa na baadhi ya miti.

Jumba kubwa la kifahari la manjano katika eneo tulivu lililozungukwa na maua na miti iliyopambwa vizuri. Kuna kibao cha kurukia katika sehemu moja ya uwanja kwa ajili ya watoto kucheza.

Sehemu ya duka la samaki la kisasa imelindwa na vioo, bidhaa na meno zikiwa zimebandikwa ukutani. Meza ndefu ina sehemu zilizo wazi na sehemu kwenye samaki waliopangwa. Juu kuna maandishi makubwa ya neno fishmonger .

Sehemu ya duka kubwa ilipo duka la mikate. Kuna mandazi, keki, biskuti na vitu vingine vingi vizuri. Muuzaji amevaa shati nyeupe na kofia nyeupe.

Sehemu ya butcher katika duka kuu. Eneo hilo limegawanywa katika sehemu tofauti kulingana na aina ya nyama inayouzwa. Nyama iko kwenye vioo vya maonyesho.

Sehemu ya duka kubwa iliyogawanishwa kwenye sehemu tofauti tofauti chini yake kukiwa na bidhaa zilizotandazwa ili wanunuzi wazione vizuri. Kuna vitu kama viazi, vitunguu, mandizi na bidhaa zingine tofauti tofauti.

Sehemu ya mboga na mayai kwenye maduka makubwa yaliyopangwa kwa uangalifu, rafu na lebo za bei na majina kwa kila kitu. Mayai yote yamefungwa kwa uangalifu kwenye tray na mboga zingine ziko kwenye vyombo vizuri.

Sehemu ya duka kubwa yenye magunia mengi ya nafaka yaliyopangwa kwa mpangilio, na feneli juu ya vifuniko vya kila gunia. Bei zinaonyeshwa kando ya kila gunia la nafaka.

Sehemu ya maduka makubwa yenye juisi zilizopangwa vizuri na kwa utaratibu katika sehemu kwenye rafu. Kwenye sakafu ni kreti ya samawati kwa ajili ya kukaa juu ya mfanyakazi.

Duka kubwa ya Carrefour yenye wateja ndani wakiwa wamejazana kwenye madawati ya cashier wanaolipa. Nje kuna wafanyikazi watatu wa ulinzi wenye sare nyeupe na nyeusi.

Duka kubwa ambalo limejaa bidhaa tofauti tofauti kama vile masabuni, mafuta na kila upande umegawanishwa kulingana na bidhaa zilizomo. Kwa juu kuna vibango ambavyo vimeandikwa bei ya bidhaa hizo.

Sehemu ya duka kubwa iliyo na vyombo vya nyumbani, vingi vikiwa vya plastiki vya rangi tofauti kama vile waridi, samawati, nyeupe, nyekundu na nyeusi, huku kukiwa na wanunuzi ambao wanakagua hizo bidhaa.

Kubwa ya elektroniki iliyo na vyombo vingi sana vya elektroniki kama vile kifaa cha kufulia nguo, runinga, jiko, na vingine vingi. Sakafu ya hilo duka ni nyeupe.

Sehemu ya matunda na mboga kwenye duka kubwa, huku watu wengi wakiwa kwenye counter wakinunua mboga hizo tofauti. Pia kuna eneo la deli karibu nayo.

Sehemu kwenye duka kubwa yenye vyakula vilivyopangwa vizuri kwenye rafu kila moja ikionyesha bei kama vile pilipili hoho, pilipili maji, brinja, mbaazi, nyanya na zingine nyingi hata matunda.

Sehemu ya duka kubwa yenye vifaa vya elektroniki vilivyopangwa vizuri kwa safu. Mfano jiko la gesi, televisheni, jokofu na vingine, vyote vikiwa na vibandiko vya bei tofauti.

Sehemu ya maduka makubwa yenye aina tofauti za mikate iliyopangwa vizuri na kwa utaratibu kwenye rafu wateja watambue kwa urahisi.

Duka kubwa la viatu lililojaa viatu vilivyopangwa vizuri kwenye rafu zikiwa zimeonyeshwa bei zake na ishara ya ofa. Kuna wanunuzi wengi kwenye hilo duka.

Sehemu ya mboga na matunda katika duka kubwa inayoonyesha aina tofauti za mboga kwenye meza za mbao kama vile ndizi, machungwa mananasi na bidhaa zingine nyingi.

Watu wanafanya manunuzi na toroli ndani ya duka kubwa. Duka hili ni kubwa na limepangwa vizuri na nafasi nyingi za kutembelea bila msongamano wa watu. Paa la duka limetengenezwa na chuma ngumu sana.

Wateja wananunua vitu kwenye duka kubwa na wanaviweka kwenye toroli ndogo na kubwa . Kuna vitu vingi vimepangwa vizuri kwenye rafu ya duka hili kubwa.

Kuna sabuni na sabuni za kuoshea kwenye rafu za maduka makubwa. Zote zimepangwa kwa safu kwa urahisi wa uchambuzi. Pia kuna bidhaa zingine zinazouzwa kila moja ikiandikwa bei kwenye rafu.

Kombe vya rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe vyenye mipini mizuri vilivyopinda vimepangwa vizuri katika rafu za maduka makubwa na lebo ya bei ikionyeshwa kwenye kila kiwango cha rafu.

Ubao wa ishara kwenye lango la maduka makubwa ukikaribisha wateja kununua. Duka kubwa limegawanywa katika safu na sehemu tofauti na vitu tofauti upangwa kwa utaratibu kwenye rafu.

Sehemu katika duka kubwa yenye juisi ya zabibu inayouzwa kwa ofa na ishara inayoonyesha punguzo la bei .Juisi hizo ziko kwenye chupa za glassi za kijani na zambarau.

Sehemu ya mgando ya maduka makubwa yenye aina tofautitofauti na ladha ya mtindi yote yakiwa yamepangwa kwa utaratibu kwa ajili ya utambuzi rahisi. Pia kuna maziwa masafi katika sehemu ya chini ya friji.

Duka kuu limegawanywa katika sehemu tofauti kwa safu na kila safu imeandikwa. Wanunuzi wanaweza kutambua wanachotaka kwa urahisi. Pia kuna duka la pesa la kidijitali.

Kuna vitu vingi vinavyotolewa kwenye rafu za maduka makubwa; kuna makopo ya chakula cha watoto ambayo ni ya manjano, bluu na nyeupe kwa rangi. Mchuzi wa nyanya na viungo na pakiti za kijani.

Vitu vilivyopangwa vizuri kwenye rafu, kwenye duka kubwa lililogawanywa katika vikundi tofauti na rangi tofauti. Duka kubwa lina nguzo, katikati, kwa ufikiaji rahisi.

Aina tofauti za mboga na saladi katika rafu za maduka makubwa zilizopangwa vizuri na zenye lebo zilizotundikwa juu yake na majina na bei zinazofaa kwa wote.

Sehemu ya kielektroniki kwenye duka kubwa. Kuna friji za aina zote, kubwa na ndogo, zenye rangi ya chuma cha ua na rangi nyeusi. Kila friji ina kibandiko cha jina la kampuni na lebo ya bei.

Vitu muhimu vya nyumba ya mazoezi viko na vitambulisho vya mauzo kwenye duka kubwa na chini yake kuna zulia la kijani . Pia kuna vitu vingine vingi vinauzwa katika rafu tofauti.

Duka kubwa lenye bidhaa za aina tofauti zote zikiwa zimepangwa kwa uangalifu katika rafu kwa safu . Wanunuzi wako ndani ya duka kubwa na washika fedha wako kwenye dawati la cashier .